Wafanyakazi wawili wa hospitali waliovaa mavazi ya bluu ya matibabu wakiwa katika chumba cha vifaa vya matibabu wakiwa wamevaa barakoa. Chumba kina vifaa vya hali ya huu ikiwa ni pamoja na skrini za kielektroniki zinazosababisha kujua data za wagonjwa katika mazingira yanayoonekana kuwa ya kitaalamu na yenye utulivu.